Tunawaona wanawake wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni zenye rangi mbalimbali. Wamesimama nyuma ya magunia makubwa yaliyojaa nafaka na chakula. Magunia yana maandishi na rangi tofauti kama nyeupe, machungwa na kijani. Wanawake hawa wamefunga vitambaa vichwani na wengine wamebeba watoto. Mazingira ni ya kijiji na kunaweza kuwa soko au kituo cha kugawa chakula.